Hii ni birth certificate . Inaonyesha jina la kwenye ulizaliwa, hospitali, majina ya wazazi, mlinzi mwenye alikulea, siku yenye uliishika na aliyetia saini.

Hawa ni mashabiki wanao ishabikia timu zao miongoni mwao wakiwa ni mashabiki wawili wa Kenya mwanaume na mwanamke, wamejifunika bendera ya Kenya kuiyakilisha nchi yao, wanaonekana wenye furaha sana.

Kuna watu wamesimama ofisini, moja amevalia miwani mwingine ameketi anarecordiwa , kuna viti mbili kuna tarakilishi kwa meza.

Hawa ni wanasiasa, mmoja wake akiwa ni aliyestaafu Rais Uhuru Muigai Kenyatta. Nyuma yake kuna askari aliyeonekana kumlinda . Kando Yao kuna chuma zimesimamishwa. Kuna nyumba, kuna miti imemea.

Hawa ni wachezaji wa mchezo unaoitwa kandanda. Mchezaji mmoja anaonekana kuwa na wapinzani wanne wanaomzuia asipite kwenda mbele. Nyuma yake kuna watu ambao wanashabikia mpira huu wanaoitwa mashabiki.

Huu ni mchezo wa aina ya volleyball , wanaocheza huu mchezo ni watu wawili mmoja amevalia nguo nyeupe mwengine nguo za kimajani, kuna mpira, nyuma yao kuna viti ambavyo wanaoshabikia mchezo huu wameketi.

Huku ni uwanjani police stadium. Kuna wachezaji wanaocheza mchezo wa kandanda. Wakiwa wamevalia mashati meupe. Wengine wamevalia shati nyekundu iliyoandikwa Betika.

Hapa ni Huduma Center kuna wafanyikazi wanaosaidia watu wanaokuja kusaidika mezani kuna tarakilishi ,kuna panchi za makaratasi.

Hawa ni mashabiki wanaoshabikia nchi ya Kenya . Wawili wao wakiwa wamejipaka rangi za majani, nyeupe, nyekundu na nyeusi. Wanaonekana wakiwa wanapiga picha.

Watu watatu wako katika sherehe, wa katikati wamejipaka rangi ya Kenya. Wamevaa mashati yanayofanana. Wa kwanza utakuwa upande wa kulia, bevalia kofia jeupe na miwani. Wana nywele nyeusi.

Hawa ni mashabiki wanaoshabikia timu ya Kenya mmoja wao akiwa ni mzungu, wamebeba bendera ya Kenya, nyuma yao kuna miti iliyosimamaa, kuna posta chini yake kuna mic wanayoongelelea.

Hawa ni waandamanaji wanaoandamana, wengi wao wamevalia mask wamebeba bandalua iliyoandikwa court and exit medication nyuma yao kuna miti, kando yao kuna stima inayopitisha umeme ya stima.

Huku ni barabarani, pikipiki zimesimama, kando ni gari nyekundu. Watu wako wanatembea, wengine wakiwa wameketi, kuna viti, kuna ghorofa kubwa inayoonekana, kuna miti iliyopandwa.

Watu wawili waliovalia suti wako ofisini mmoja akiwa ameketi kwenye kiti anafinya talakilishi, karatasi zake ziko juu ya meza, kando yake kunaye aliyesimama anaonekana akiwa ameshika karatasi chini yake kuna boksi.

Huku ni uwanjani ambako kunafanyiwa mchezo ni wa aina wa highjump, kuna mchezaji anayeruka akiwa juu ya hewa, kando yake kunao wanaoketi kuiona huu mchezo, nyuma yake kuna viti ambavyo wanakalia mashabiki wa mchezo huu.